Hiki ni kitabu cha kusoma na maandishi michoro na picha tafauti, imepakwa rangi tofauti, ni ukurasa wa themanini na sita na pia themanini na saba.

Hiki ni kifutio cha rangi nyeusi, kinatumika kufuta ubao baada ya kuandika ili upate pahali pia pa kuandika, kwenye ukuta kuna ubao mweupe kuonyesha kuwa hapa ni darasani.

Kuna watu wanne, wote wamevaa nguo nyekundu, isipokuwa suruali kwa wanaume, wanaume wamevaa kofia wawili wameketi kwenye viti vya magurudumu, moj wa walioketi amebeba bendera ya Kenya.

Kuna mlingoti iliyosungukwa na ua, mbele ya mlingoti ni nyumba ya ghorofa, kando karibu na mlango kuna pipa ya rangi nyekundu inayotumiwa kutupa taka.

Kwenye ukuta kuna ubao nyeupe ambao ina maandishi. Hii inaonyesha kwamba hapa ni darasanai ambao masomo hufanyika. Chini yake kuna kifutio.

Mwanamke moja ametapasamu anaitwa Asiya sururu anajifunza kuendesha jaazi kwa mtoni wa oise.

Hili ni karatasi ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu mwanariadha mmoja mwanariadha huyu amevaa shati nyekundu.

Hizi ni vitabu vya kusoma ni vya Grade saba, juu ya hii kitabu kuna michoro na maandishi tofauti.

Huku ni kwenye meza, kuna matalakishi mbili kwenye meza hii, kando yake kuna kitabu na daftari.

Huu ni umati wa watu ambao wako katika uwanjani. Kuna wachezaji viziwi, mbele yao kuna mipira miwili, nyuma yao kuna nyumba na miti.

Hii ni ubao nyeupe ina ruler ya rangi manjano na yenye maandishi nyeusi, kwenye ubao hii kuna maandishi tofauti.

Hiki ni kitabu, hapa ni ukurasa wa arubaini na sita na arubaini na saba. Kwenye kurasa hizi kuna michoro mbalimbali kwa mfano kuna michoro za watu, kijana na kadhalika. Pia kuna maandishi.

Hiki ni kitabu cha gredi ya pili, ina maelezo kuhusu somo la mazingira. Kuna michoro mbalimbali kama vile kabuti za mvua, nanasi na kadhalika.

Hawa ni watu walemavu wanaocheza mchezo wa kandanda. Watatu wamevaa shati ya rangi ya kijani na wawili wamevaa shati ya rangi nyekundu mmoja wao amevaa shati ya manjano.

Hiki ni kitabu cha kusoma, ni la darasa la pili. Juu yake kuna maandishi na michoro tofauti. Kando yake kuna daftari.

Mtu mwenye nywele ndefu aliyevaa kofia na shati ya rangi nyekundu lililoandikwa Kenya anaendesha jahazi. Hapa ni kwenye mto au ziwa.

Hii ni mlango ya kuingia chumba cha mahabara ya biologia na chemia ambayo imetengenezwa na mbao. Chumba yenyewe inatumika kwa utelekelezaji katika masomo haya.

Hii ni nyumba ya ghorofa iliyojengwa na mawe. Nyumba hii ina ua iliyozunguka. Karibu na ua kuna kifaa chenye maandishi yanayosihi wageni kupitia kwa ofisi.

Hawa ni wanariadha wawili ambao wanakimbia . Mmoja wao amefunika macho yake na kitambaa . Wamevaa nguo lililo na maandishi .

Hii ni mlango ambalo limejengwa na mbao, kwenye mlango hii, kuna karatasi ambalo limeadikwa na maandishi yenye rangi tofauti.

Hii ni mlango ambao ilijengwa na mbao, kwenye mlango hii kuna karatasi lililoandikwa ambao husema wanafunzi

Hiki ni kitabu cha afya, usalama na adabu ni ya gredi ya pili ikona michoro ya watoto mtoto moja ni mvulana anayeuma uzi akitumia meno na mwingine ni msichana anayepika simu.

Huku ni kwa darasa, darasa hili limesafishwa, kuna viti na madawati ambavyo vimepangwa. Kwenye dawati moja kuna makaratasi juu yake.

Karatasi hiki kinaonesha sheria za shule. Hutumika shuleni kupitisha ujumbe kwa wanafunzi kuhusu sheria za shule ili waweze kufuatilia. Rangi tofauti tofauti zimetumika kupakwa haya maandishi kama vile manjano, meusi, bluu na kadhalika.

Watu wanne wameketi kwenye viti vya magurudumu, nyuma yao kuna watu wanne wanaosimama huku wawili wametabasamu.

Haya ni matarakilishi ambao imewekwa juu ya meza. Meza hii imepakwa rangi nyeupe. Tarakilishi hutumika kupitisha na kupokea habari.

Hizi ni madawati na viti vilivyopangwa. Kiti kimoja kimeanguka. Dawati moja liko na kitabu juu yake. Madawati mawili yako na vijikaratasi nyeupe juu yao.

Wanawake wasaba wameketi kwenye viti vya magurudumu hii inaishara kwamba ni walemavu wamevaa shati nyekundu wengi wao wanatabasamu.

Hii ni karatasi ambayo ina maandishi na michoro. Michoro hizi uonyesha mahitaji ya kila siku ya binadamu kama vile vyakula, elimu, nguo na afya bora. Vilevile, maandishi haya yametaja sehemu hizo mahitaji hupatikana.

Hapa ni darasani ambapo viti zimepangwa zikikaribiana na madawati madogo. Mbele kuna ubao mweupe. Kuna kabati ndogo kwa kona la darasa.

Matarakilishi viwili ambavyo zimezimwa vimewekwa kwenye meza nyeupe kando yao kuna vitabu vilivyopangwa hii inaonyesha kiwa hapa ni ofisi.

Kuna kabati ndogo na kabati kubwa kwa kona ya nyumba. Makabati yote inavifaa vilivyopangwa ndani yao, kwenye ukuta kuna michoro isiyoonekana vizuri.

Hii ni ukurasa ya mia moja na sabini katika kitabu cha somo la kiswahili. Ni kipindi cha pili inayohusu sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Vimetumiwa kuonyesha hali ya vitu vilio kwenye mchoro.